Miongoni mwa mtu wa jinsia ya kike aliyekuwa katika duka la manunuzi la vitabu, akiwa anaangaza macho yake katika vyumba vilivyopangwa vitabu ndani ya duka hilo, hali inayoashiria umakini kitendo ambacho kinaweza kumsaidia kupata aina ya kitabu anachokitaka.

Ni moja ya eneo la shule ya chekechea au awali eneo ambalo limejengwa kwa miundombinu bora na ya kisasa ya ufundishaji, ikiwa vifaa vya michezo vinavyopatikana katika eneo hilo ni sehemu ya miundombinu ambayo inawasaidia watoto wanaosoma katika shule hiyo kukua kiakili na kujenga afya.

Vifaa vya michezo vya shule ya awali au chekechea, vifaa ambavyo watoto hutumia katika kupumzisha akili kwa kujiburudisha kupitia vifaa hivyo, ikiwa inaaminika na wanajamii wengi kuwa michezo ni chanzo cha afya bora.

Ni moja ya eneo la shule ya chekechea au awali, eneo ambalo lina vifaa vya michezo, ikiwa vifaa hivyo hutumiwa na wanafunzi kwa ajili ya michezo wakati wa mapumziko, shuleni, ambapo huaminika na watu wengi kuwa michezo ndio afya ambayo husaidia mwili kuimarika.

Moja ya eneo la shule ya msingi ambalo limejengwa kwa miundo mbinu ya kisasa ambayo inasaidia kukuza uelewa wa mwanafunzi na taaluma yake, hali ambayo inapelekea kupata wanafunzi waliokuwa bora.

Ni moja ya kitabu cha shule ya msingi, kitabu ambacho kina picha na maandishi ikiwa ni sehemu ya mafunzo yanayopatikana katika kitabu hicho ambacho, wanafunzi hujifunza ilikuongeza maarifa nakukuza taaluma.

Ni moja ya darasa lenye uwepo wa wanafunzi wengi, ambapo mwalimu yupo mbele ya darasa hilo akitoa mafunzo kwa vitendo na maadishi. Ikiwa ni njia ya kuhakikisha wanafunzi hao wanapata maarifa na kukuza taaluma.

Ni moja ya eneo la shule ya msingi ,lenye uwepo wa mwalimu wa jinsia ya kike, mwalimu ambaye anatoa mafunzo kwa wanafunzi, akiwafundisha somo la kingereza, ambapo madhumuni ya mwalimu huyo ni kuhakikisha wanafunzi wanapata maarifa na kukuza taaluma.

Miundombinu bora ya ufundishaji ndio chanzo cha elimu bora ikiwa moja ya eneo la shule limejengwa vyumba vya kuhifadhia vitabu, vitabu ambavyo wanafunzi huvitumia ili kupata maarifa hali inayowapelekea kukuza taaluma yao.

Eneo la shule ya awali maarufu kama chekechea yenye madarasa yaliyojengwa kwa ustadi kwa ajili ya mafunzo. Pia, shule ina vifaa vya michezo vinavyomfanya mwanafunzi aweze kupenda kusoma. Pia, shule ina uwepo wa miti mirefu na mifupi inayosaidia wanafunzi kupata hewa safi.

Mkusanyiko wa vitabu vya shule ya msingi, ambavyo vinatumika katika mitaala ya elimu, kufikisha maarifa kwa wanafunzi ambao hukuza taaluma yao kwa kutegemea maarifa wanayoyapata kupitia vitabu hivyo.

Shule ya msingi ambayo imezingatia ujenzi wa miundombinu bora ya ufundishaji ikiwa shule imejengwa ghorofa linalobeba baadhi ya madarasa yakufundishia. Pia shule ina uwepo wa aina mbalimbali za uoto ambazo, husaidia uwepo wa hewa safi.

Ni kitabu cha elimu ya sekondari chenye picha na maandishi yanayosadifu mafunzo ya biolojia yanayopatikana ndani ya kitabu hiko, ikiwa kitabu kimejikita zaidi katika kutoa elimu juu ya maisha ya binadamu na mazingira yanayomzunguka.

Ikiwa elimu ndio msingi mkuu katika maisha ya mwanadamu basi hutegemea miundombinu bora ya ufundishaji, ambapo eneo hili la shule lina uwepo wa miundombinu bora ya ufundishaji ikiwa miongoni mwao ni miti ambayo hutoa hewa safi kwa mwanafunzi.

Moja katika maeneo ya shule sekondari, ambayo mtaalamu wa maabara anahusika na kutoa mafunzo kwa wanafunzi, akiwa anafanya uchunguzi kwa kuchanganya baadhi ya kemikali, ili kutoa mafunzo kwa wanafunzi, hali inayowaongezea wanafunzi uelewa zaidi.

Ni moja ya eneo la shule ya sekondari lijulikanalo kama maabara, eneo ambalo hutumiwa na wanafunzi kwa kujifunzia vitu mbalimbali ikiwa uchunguzi ni sehemu ya mafunzo hayo wanayoyapata katika eneo hilo, eneo lina uwepo wa vifaa mbalimbali ambavyo husaidia kukuza taaluma na kuongeza maarifa.

Kitabu cha elimu ya sekondari kilichonakshiwa kwa maandishi yanayotambulisha somo la kitabu hiko, pia kitabu kina uwepo wa picha inayomuonyesha mtaalam akiwa maabara. Hali inayoakisi mafunzo yapatikanayo kutoka katika kitabu hicho.

Moja ya eneo la shule ya sekondari, linalotumika kwa mafunzo maarufu kama maabara, maabara ambayo hutumika kufanya uchunguzi. Eneo hili lina uwepo wa vitendea kazi tofautitofauti ambavyo hutumiwa na wanafunzi kujifunzia.

Moja ya mtu wa jinsia ya kike aliyekuwa katika eneo la kutunzia vitabu, vitabu ambavyo vina mafunzo tofautitofauti ambayo wanafunzi huweza kujifunza ikiwa ni moja ya njia ya kuongeza maarifa na kukuza taaluma.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi akiwa anafanya masahihisho kwa kumuelekeza mwanafunzi, kitendo ambacho kinapelekea kukuza taaluma na kumuongezea maarifa yatakayomsaidia mwanafunzi kufanya vizuri katika masomo yake.

Ni moja ya eneo la wazi lililotengenezwa shule bora yenye miundombinu safi na ya kisasa. Ubora wa miundombinu katika shule hii husaidia kukuza uelewa na taaluma ya mwanafunzi hali inayopelekea kupata wanafunzi bora.

Elimu ya sekondari ni miungoni mwa elimu ambazo mwanafunzi hatakiwi kuzikosa. Ikiwa moja ya eneo lijulikanalo kama maabara, eneo ambalo lina vifaa mbalimbali, ambavyo hutumiwa na wanafunzi kujifunza kwa vitendo hali ambayo huwasaidia kuelewa zaidi na kukuza taaluma yao.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa mbele ya darasa ambapo, anatoa elimu kwa wanafunzi juu ya mfumo wa umeng'enyo wa chakula, unafanyika katika mwili wa binadamu ikiwa mafunzo hayo yanaweza kuwasaidia wanafunzi, kuongeza maarifa na kukua kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika mtihani wa kujipima, mtihani ambao kwa namna moja unaweza kukuza taaluma yao kwa kutambua madhaifu yao kupitia mtaihani huo. Hali inayopelekea kuwa na wanafunzi bora wenye uwelewa.

Ni miongoni mwa eneo la chuo lenye uwepo wa watu wa jinsia tofautitofauti, ambapo watu hao wanajadiliana ikiwa ni sehemu ya kupata maarifa bora ya mafunzo. Hali inayochagizwa na utulivu na miti mingi inayosaidia kutoa hewa safi katika eneo hilo.

Moja ya eneo lenye darasa la chuo. Darasa ambalo lina wanafunzi waliojikinga na barakoa kutokana na magonjwa mlipuko. Magonjwa ambayo huhama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kupitia njia ya hewa, kitendo ambacho hupelekea hatari zaidi.

Wanafunzi wa jinsia tofauti wakiwa bize katika moja ya darasa, ambalo wanapata mafunzo yaliyojikita zaidi katika vitendo, mafunzo ambayo huwasaidia kujikwamua kiuchumi kwa kujiajiri au kuajiriwa.

Wanfunzi wajinsia tofautotofauti wakiwa katika mafunzo ya ufundi stadi, yaliyojikita zaidi kujifunza kwa vitendo ikiwa wanajifunza ili kupata maarifa yatakayoweza kuwasaidia kujiajiri au kuajiriwa.

Kijana ambae anafaidi matunda ya elimu aliyo ipata ya ufundi stadi na vitendo, ikiwa kijana amejiajiri mwenyewe ambapo anatengeneza moja ya runinga ya mteja, hali ambayo inasaidia kujiingizia kipato na kujikwamua kiuchumi.

Moja ya mwanafunzi wa jinsia ya kike, anayejishughulisha na mafunzo ya ufundi stadi; mafunzo ambayo yamejikita katika vitendo zaidi, ikiwa mafunzo hayo yamekuwa na tija kwa mtu moja moja na taifa kwa ujumla, kwa kupunguza watu wasio na ajira.

Wanafunzi wa kiume waliokuwa katika mafunzo ya ufundi stadi mafunzo hayo yamelenga kuwasaidia wanafunzi, kujikwamua kiuchumi na kuwasaidia wanafunzi hao kujiajili au kuajiliwa.

Wanafunzi wa jinsia tofauti wakiwa katika moja ya eneo la darasa, ambapo wanapata elimu inayohusu ufundi stadi, ikiwa elimu hiyo imejikita katika vitendo zaidi, hali inayothibitika kutokana na uwepo, wa vifaa walivyonavyo vya mafunzo.

Moja ya eneo la ufundi stadi ambalo, lina wanafunzi wa jinsia ya tofautitofauti, ambapo mwalimu anatoa mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wake, jinsi ya kutengeneza moja ya kifaa, ikiwa mafunzo hayo yanalenga kuwakwamua vijana kiuchumi.

Wanafunzi wa jinsia tofautitofauti wakiwa katika darasa la ufundi stadi la vitendo wakiwa katika mafunzo ya vitendo, wakijifunza kutengeneza kifaa cha mawasiliano maarufu kama simu ili kuweza kutambua utatuzi wa changamoto za kifaa hicho.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume waliovalia sare maalumu ya ufundi, wakiwa katika majaribio ya ufundi stadi yaliyojikita katika vitendo. Wakijifunza kutengeneza aina ya vifaa vya mawasiliano ambavyo hutumiwa na watu katika jamii.

Ni moja ya eneo la chuo lililojikita na mafunzo ya ufundi stadi ikiwa eneo hili lina uwepo wa wanafunzi wa jinsia ya kiume, ambao wapo katika mafunzo wakijifunza kutengeneza vifaa ambavyo vimekuwa na matumizi mbalimbali majumbani; ikiwa mafunzo haya yanawasaidia wanafunzi kujiajiri na kujikwamua kiuchumi.

Miongoni mwa darasa lenye uwepo wa wanafunzi wa jinsia tofauti tofauti ikiwa darasa hilo lina uwepo wa vifaa mbalimbali vifaa ambavyo vinaashiria mafunzo ya ufundi stadi na vitendo mafunzo, ambayo yamekuwa na faida na tija kwa mwanafunzi kwa kumsaidia kujiajiri au kuajiriwa.

Chuo cha ufundi stadi chenye uwepo wa wanafunzi wa jinsia tofautitofauti, ambao wapo makini katika mafunzo iliyojikita katika vitendo, ikiwa mafunzo hayo humsaidia mwanafunzi kuelewa zaidi na kusaidia kupata ajira kwa kujiajiri mwenyewe.